Ndani ya konteina la chuma, la mizigo lenye milango mikubwa la kufungulia na ambalo limejaa vifaa mbali mbali zilizopakiwa kwa ajili ya usafirishaji.

Kivuko kikubwa cha abiria na magari kiitwacho SAFARI ambacho kinafanya kazi katika eneo la Mombasa nchini Kenya kinatumika kuvusha watu, magari ama mizigo kutoka upande mmoja wa bandari hadi upande wa pili.

Mandari ya jiji la Mombasa Kenya, katika eneo la mjini, lenye shughuli nyingi, barabara yenye magari na watembea kwa miguu. Huku baadhi ya majengo ya kihistoria na kisasa yakiwa upande wa kulia wa picha.